Kuna wafanyakazi wawili wanashika kompyuta. Tunaona wanashika hiyo mashine wakiangalia kwa makini kabisa. Pia tunaona kuna camera iko hapo. Hiyo camera ni kama kuna picha inataka kumulikwa na pia tunaona anayejulikana bibiye mwenye ameolewa na waziri Raila Amollo Odinga ndio ameketi pale. Inaonekana kuna kitu inataka kuendelea hapa.

Hapa ni ofisini mwa huduma, huko kwa huduma kunapeanwa huduma za aina mbalimbali, kuna vipande mbalimbali ,na sasa hapa mahali ambapo tumeonyeshwa kuna wafanyikazi wawili wameketi wakiwa na kompyuta ,ni kipande cha karatasi za uzalishaji ,na karatasi za kifo. Kama mtu amekufa mtu anaenda anachukua karatasi huku .Pia tunaona kuna viti vya kukalia.

Wachezaji ambao wanacheza mpira kiwanjani. Tunaona wanaendelea kabisa wakiwa na furaha na wanang'ang'ana kabisa ili waweze wakashinda. Wanaonekana kuwa wachezaji kutoka matimu mawili kulingana na mavazi yao. Kuna wenye wamevaa sare nyeupe na wengine wamevaa sare nyekundu. Tunaona wanang'ang'ania kabisa mpira.

Ni wafanyi kazi kutoka ofisini ya huduma, wamevaa nguo yenye ni sare ya kufanyia kazi huko. Tunaona ni huduma kenya wameshika computer na wanaendelea.

Ofisini ya uduma, tunaona hapo nyuma imeandikwa ni Huduma Kenya. Kuna mfanyikazi mmoja ambaye ameketi hapa ni kama kuna kitu anaelezea hao wengine wenye wamekuja kutafuta huduma. Pia kuna kompyuta yenye iko hapo. Kuna watu wenye wameketi ni kama wanangoja ama wanasubiri kuhudumiwa.

Huyu alikuwa ni rais wa tatu wa nchi ya Kenya ni rais ambaye anajulikana kama waziri Jomo Muigai Kenyatta. Tunaona ameshika bibilia ni kama anawekwa uongozini. Tunaona kuna watu wengi wako hapa nyuma yake pia kuna bibi yake ako hapo nyuma yake na kuna jaji mkuu kando yake pia.

Ni ofisini mwa huduma, kuna onekana kwa mavazi ambao wafanyikazi wamevaa na pia kwa maandishi ambayo yako kwa ukuta. Kuna watu ambao wana hudumiwa, wengine wamesimama, wengine wame keti waki ngojea kuhudumiwa wanasubiri kabisa wakiwa na furaha.

Watu nwengi sana hapa, wengi wakionekana kuwa ni viongozi wa nchi ya kenya, moja mwenya ko hapa mbele mwenye ako anajulikana ni mzee Raila Amolo Odinga, ndio tunaona kuna vipaza sauti kutoka runinga ya Citizen na KTN ziko hapo mbele yake na hawa watu wako kwa chama ya matunda inayoambatanishwa na chama cha mapinduzi.

Naona watu wawili. Mmoja anaonekana kua ni mfanyikazi kutoka ofisini mwa huduma kulingana na mavazi yake na pia kuna makompyuta ziko hapa. Anahudumia mwanadada mmoja ambaye akona makaratasi kwa mikono yake na ni kama kuna kitu anafuatilia kabisa kwa kompyuta .

Kuna mfanyikazi kutoka Huduma Kenya, tunaona shati yake imeandikwa ni mfanyikazi wa kupeana Huduma namba. Na sasa watu wamekuja kuchukua Huduma namba hapo. Tunaona ako na kompyuta na kuna wafanyikazi wengine wako hapo pia wanafanya hiyo kazi ya kuwapatia hawa watu Huduma namba. Watu wengi wamejitokeza kabisa tunaona na wanasubiri kuhudumiwa.

Wachezaji ambao wako na furaha kabisa, tunaona ni kama wameshaashinda tayari na sasa wanafurahia matokeo ya mchezo yao , tunaona wanapiga densi wengien wanakaa ni kama wanakaa kuruka, wengine wanacheka, tunaona tu kwa nyuso zao ni watu wenye wako na furaha, kisha tunaona kuna mmoja ameweka kwa kichwa mpira, alafu kuna mashabiki wengine wenye wamekuja kuangalia mchezo wako hapo nyuma.

Wachezaji wa mpira kutoka nchi ya Kenya. Tunaona wamevaa nguo zao kabisa yenye ni sare ya mchezo na kwa shati yao yameandikwa nchini Kenya. Pia wako na nambari zao za mtu kibinafsi. Tunaona kuna nambari ya kumi na tatu, kumi na nne na nambari zingine ambazo hazionekani vizuri. Tena kuna mmoja mwenye ameshika mpira hapo, huko nyuma.

Hawa ni majaji ambao wanajulikana nchini Kenya, tunaona jani mkuu wa mahakam ya juu , mwenye anajulikana kama Filomena Mwilu, kazi yake ya huyu ni kukuwa mkuu wa mahakama, na pia kukuwa kiungo kati, kati ya mahakama na viungo vingine vya serikali.

Ofisini mwa huduma tunaona mfanyikazi amesimama hapo kando, Ako na sare za kufanya kazi huko kwa huduma. Ni watu wengi wamekuja kutafuta huduma mbali mbali, Kuna watu wengi wameketi chini wamesubiri kuhudumiwa, alafu Kuna mmoja ambaye amesimama wote wanakaa kuangalia pande Moja kama Kuna kitu wanaaambiwa.

Hawa ni viongozi ambao wanajulikana na Kuna jaji mkuu wa nchi ya kenya mahakama ya juu mwenye anajulikana kama philomena mwilu ameshika kipasa za sauti hapo na yenye kazi yake ni kuwa mkuu wa mahakama na pia kuna kiungo kati ya mahakama na viungo vingine vya serekali , hawa watu wanakaa kuwa kuna kitu wanataka kusema kwa kamera.

Huyu ni jaji mkuu wa nchi ya Kenya wa sasa anajulikana kama Philomena Muli ,yeye ndiye mkubwa wa mahakama wa juu na pia ako na kazi nyingi , kwanza ni yeye anafanya kazi ya kuongoza hiyo mahakama na pia yeye anasaidia kuunganisha viungo vingine vya serikali na mahakama.

Ni benki ambayo watu wamekuja kutafuta huduma za benki. Tunaona kuna wenye tayari wamesimana kuhudumiwa na wako kwa vibande ambavyo wamekuja kutafuta huduma za benki. Tunaona kuna watu wengi wamesubiri wanangoja kuhudumiwa na akuna askari ambaye amekuja ili kuchunga hali ya amani hapa kwa benki.

Ni ofisini wa huduma tunaona apo imeandikwa Huduma Centre. Tunaona wafanyikazi wamejaa apo na wamesimama. Nikama kuna kitu wanaambiwa na huyu kiongozi mwenye ako na nguo tofauti. Tunaona wamejitokeza kwa wingi na wanasikiliza kwa makini .

Viongozi ambao wnajulikana nchini kenya. Tunaona mmoja ambaye anajulikana kabisa na ako na cheo ni Mzee Raila Odinga tunaona kuna hapo kamera inammulika na ni kama kuna maongezi yanayoendela anajaribu kuwaongelesha hao wengine wako hapa kando yeye ndio anakuanga mkubwa wa chama cha mapinduzi.

Kuna watu watatu hapa, mmoja ameketi ambaye ako na kompyuta pia tunaona kuna kamera na mashini nyingine hapo, tunaona kuna vitabu amabyo imewekwa kwa kabati na kuna maandishi ambayo yaliyokuwa yameandikwa, tunaona kuwa mtoto amaketi hapo kando na ni kama ako na kitu anaangalia kwa makini.

Wachezaji wenye wameendelea kucheza mchezo ya mpira ya handboli ,ni akina dada na wanaendelea kucheza wakiwa na furaha na nguvu, wamejitokeza wakiwa wameamua kabisa kucheza hiyo mchezo.

Wachezaji ambao wako kwa kiwajani tunaona wanacheza inamaanisha wanatoka timu mbili kwa sababu wamevaa nguo mara mbili tofauti. Tunaona kuna wa timu wa rangi ya samawati na pia tunaona kuna wengine wamevaa rangi ya matawi. Pale nyuma tunaona kuna watu wengi mashabiki wamekuja kushabikia wanapo cheza hiyo mchezo.

Kuna watu wengi sana wanakaa kuwa wamefurahia kitu, tunaona wengine wanapiga makofi wengine wanainua mikono zao, hawa watu wamesimama wakiwa na furaha kulingana na nyuso zao na sasa wanaangalia upande moja, tunaona kuna kitu wamefurahia wakishabikia ndo maana wako tu hapa wakiwa na nguo ambazo karibu zinafanana.

Hawa ni watu wengi wanaonekana kuwa na furaha na kushambikia kitu, ama kushambikia huyu mtu mwanadada mwenye amesimama mbele yao akiwa na bendera ya Kenya. Inaeza kuwa ameshinda mchezo fulani ndio maana watu wanafurahia wakimpigia mkono. Na wengine wanaonyesha tu kwa nyuso zao kuwa wako na furaha.

Kuna watu watatu na mwingine ako pale nyuma ni watu wakiume wamesimama wakiwa wameshika kitambulisho na wamejikinga kutokana na magonjwa mbali mbali kwa kuvaa barakoa kwa midomo zao.

Ofisini mwa huduma na kwa sasa haina watu wengi wamekuja kutafuta huduma. Wenye wako hapa ni wafanyi kazi na mtu mmoja ambaye anashughulikiwa na mfanyi kazi ambaye anaangalia kitu kwa komputa yake na wafanyi kazi wengine wamesimama tu wakingonjea watu wakuje.

Hawa ni watu ambao wamejitokeza kwa barabara wakiwa wamebeba makaratasi ya chama cha PMU. Haya makaratasi yameandikwa kua "lazima kazi iendelee". Na wamevaa mavazi kulingana na masharti ama maagizo ya chama yao.

Hivi ni vitambulisho vingi kabisa, ni vitambulisho ambavyo vinaweza kuwa ni vipya na vimetolewa sasa hivi. Vimepangwa ndio wenyewe wakuje waichukue. Wenyewe wanachukuanga huko kwa huduma.

Hawa ni watu watatu, ambaye ame inua Bibilia na ako kati kati na anajulikana kama jaji mkuu wa Kenya ana julikana kama Philomena Mwilu, yeye ndio mkubwa wa mahakama ya Kenya na yeye ndio ana kuwanga kiungo kati kati ya serikali ama viungo vya serikali na mahakama ya juu.

Kuna wafanyikazi wa huduma ambao wamekuja kupetia huduma namba, tunaona Kuna wafanyikazi wengi na pia kuna watu wengi wamejitokesa kuja kuandikisha huduma namba, ni watu wengi sana ndio wanasubiri na wengine wanashughulikiwa wameketi pia Kuna wenye wanapanga laini pale nyuma.

Hawa ni wachezaji, tunaona ni wachezaji wa mpira, wanaonekana ni kama wameshinda hiyo mchezo ya mpira juu wako na furaha kwa nyuso zao, tunaona wanacheka, tena ni kama wanapongeza mmoja wao mwenye ako katikati, kumaanisha labda huyo ndo ameshinda.

Hawa ni viongozi wa kenya na ni wanasiasa wakubwa wanaojulikana kutoka jijini Nairobi. Tunaona wamevaa nguo ambayo imeandikwa ni timu ya Nairobi na wako na nguo sawasawa nyekundu. Tunaona wako na kofia na shati ambayo inayofanana kumaanisha kuwa wanafanya campaign ya chama moja.

Kiwanjani tunaona kuna vijana wanaocheza. Kuna vijana wa kiume na kike. Tunaona wanacheza kwa nguvu wakitumia mpira wa mkono. Kisha kuna watu wengine wanaosherekea ama ni mashabiki ambao wanaona hawa wakicheza mchezo huu.

Ni ofisini ya huduma, inaonekana ni Huduma Kenya enye iko na huduma za serikali, watu wanaenda wanapewa hizo huduma za serikali, kama kupata karatasi za uzalishaji, mtu akitafuta passpoti anaenda huko. Naona kuna watu wengi sana wameketi wanangoja kuhudumiwa tena kuna kompyuta na kuna viti. Tunaona tena mfanyikazi hapo anashughulikia wenye wameenda kutafuta huduma.

Ni watu ambao wamefurahia matukio ya michezo fulani, wanaonekana kuwa wameshashinda tayari na kwa hivyo wamepewa zawadi ya kikombe, tunaona wameinua kikombe yao kwa furaha sana. Kuna watu wengine wenye wanasherehekea ama wanashabikia halafu kuna wachezaji wenyewe wenye wako huko wameshika kikombe wameinua juu kabisa.

Hiki kifaa ni kitu ya kuweka uchafu sanasana uchafu enye iko kwa nyumba kama makaratasi ama yenye imedondolewa kwa chakula ama kwa matunda ndio inawekwa alafu kisha mtu anachukua anaichoma.

Ni wachezaji wanaonekana kuwa na furaha, kumaanisha kwamba labda wamecheza na wakashinda mchezo fulani. Pia tunaona bado wako uwanjani na wamevaa nguo sare ama zenye zinafanana za kucheza. Tunaona pale nyuma tunaona kuna watu wengi sana wanasherehekea. Ni mashabiki wa mchezo ambao hawa wachezaji wanacheza.

Hawa ni viongozi kutoka nchi ya Kenya, wanaonekana kuwa ni viongozi, ambao ni wazari na wanajulikana kabisa. Tunaona wameshika vitabu kwa mikono yao na kuonyeshana, pia kuna jaji mkuu, kuna majaji wawili hapa, kuna mmoja ambaye anajulikana kama Philomena Mwilu.

Vitambulisho ambayo yamepangwa vizuri viko mingi sana. Ni kama hapa ni ofisini mwa kutafuta vitambulisho. Ile wakati mtu anataka kupata kitambulisho yake anaenda kujaribu huko. Ama inawezakua hapa ni kwa chief .Na sasa vitambulisho vingi vimetoka na inafaa viende kwa wenyewe.

Hapa naona watu ambao wako kwa njiani ama kwa barabarani, wamejitokeza kuenda kwa barabarani kuandamana, labda ni watu ambao hawajapata haki zao kwa hivo wamejitokeza kwa barabara waitishe haki zao.

Hawa ni wachezaji wawili wanaonekana hapa mbele halafu kuna wengine ambao hawajaonekana vizuri wako huko nyuma. Tunaona wamevaa nguo tofauti kumaanisha wametoka timu mbalimbali. Kuna mmoja ambaye amevaa shati bebika ya na wengine wanatoka timu zengine.

Kuna watu wengi sana hapa. Kuna wasichana, kuna wavulana, kuna watu wa miaka wakati na kuna wazee na kina mama. Tunaona wameketi chini. Wengine wako na makaratasi kwa mikono yao. Inaonekana kwamba hapa ni ofisini mwa usafirishaji yenye mtu anapanda ndege kutoka nchi moja ama kutoka upande moja hadi nyingine. Tunaona kuna wenye wamesimama na kuna wenye wameketi.

Hapa tunaona jaji mkuu wa Kenya anayejulikana kama Philomena Mbiu. Yeye ni mkuu wa mahakama, pia yeye hukuwa kiungo kati, kati ya mahakama na viungo vingine za serikali.

Tunaona waziri mmoja anayejulikana nchini ya Kenya . Waziri huyu anaitwa Raila Amolo Odinga. Yeye ameenda labda kupiga kura. Yeye amejulikana kabisa kwasababu, anapigania haki za wanyonge. Tena yeye anakuwanga na watu kabisa na wanaongelesha vile wanaweza pigania huyo mwenyewe.

Hapa ni kiwanjani. Tunaona kuna wachezaji ambao wanacheza mpira. Kuna wachezaji mara mbili kutoka timu mbili kulingana na mavazi yao. Tunaona kuna wenye wamevaa nguo ya nyekundu na wengine wamevaa rangi ingine kumaanisha wanaocheza ni matimu mawili. Kuna watu wengi pale nyuma wengine wamesimama wengine wameketi. Hawa ndio wamekuja kuwashangilia wanapocheza mchezo.

Ni ofisini mwa huduma na hapo ukuta imeandikwa ni huduma Kenya. Tunaona kuna mfanyikazi mmoja na kuna mwingine ako tu hapo tu kando yake, tena kuna mtu mwenye ameketi kwa kiti na inaonekana huyo mtu ameenda kutafuta huduma ama kupewa huduma za huduma Kenya.

Ni ofisini mwa huduma, tunaona hapo juu imeandikwa huduma, kwa hii ofisi tunaona watu wengi wameketi wanasubiri kuhudumiwa, tunaona kuna wafanyi kazi wanaendelea kuwahudumia wengine ingawa wengi ndio wameketi jini wakisubiri kuhudumiwa. Hapo kando tunaona kuna askari mmoja anatembea labda amekuja kuona hali ya amani huku ama amekuja pia kuhudumiwa.

Ni rais wa tatu wa Kenya mwenye anajulikana kama waziri Uhuru Kenyatta Muigai. Ako na majaji kutoka mahakama ya juu wenye wanajulikana kama Maraga na wengine wako hapo. Wanaonekana kuwa wako kwa maongezi makali na kwa hivyo tunaona Maraga anaskiliza rais kwa makini.

Hivi ni vitambulisho vingi sanaa. Inayo onekana ni vitambulisho kutoka nchi ya Kenya na vimepangwa kufuata laini na vikawekwa kwa kabati. Tunaona pia kuna sabuni ya kuosha mikono iko hapo. Tena kuna kalamu na kitabu imewekwa kwa juu ya meza.

Kunaweza kua watu wanapiga kura hapa, tumeona kuna mtu mmoja hapo wa kiume mwenye anapiga kura na anatengenezewa mkono hapo, tunaona kuna mfanyikazi anamsaidia pia kuna watu wengine hapo wamesubiri, tumeona kuna mmoja mwenye anachukua picha ya mtu na hawa watu wamejifunga kwa midomo yao ili kujikinga magonjwa mbalimbali.

Ofisini mwa huduma tunaona kuna wafanyikazi wanne watatu hawana watu wa kuwahudumia lakini mmoja anawahudumia watu wawili ,hawa watu wawili ni wa kiume.

Hii inaonekana kuwa ni shimo la maji iko kando ya barabara, inaonekana kuwa kumekuwa na mvua nyingi ndio maana maji yamejaa hivi, tena tunaona kuna watu wanatembea kando ya barabara, kuna pikipiki ambayo inaendeshwa na pia kuna yenye inakuja ukiangalia upande huu wa maji.

Ni huduma Kenya. Inaonekana ni ofisi ya huduma Kenya. Tunaona kuna wafanyikazi ambao wamevaa nguo sare za kuhudumia watu. Tena kuna mtu mmoja hapo anakaa kueleza ama kuwafundisha wafanyikazi hawa. Kuna mmoja mwenye ameketi na wengine wamesimama.

Hawa ni watu wengi. Wanafurahia kushabikia mchezo unaoendelea. Wanaonekana kuwa na furaha na kuwashabikia hao wanacheza. Wako na furaha kuonekana kwa nyuso zao kumaanisha kuwa labda karibu wanashinda. Tunaona kuna wenye wako na sare za mchezo. Pia, kuna watu wengi ambao wamekuja kushabikia tu. Wengine wameinua mikono zao kuonyesha furaha.

Ni kitambulisho ya mtu mmoja au kijana mmoja anayejulikana kama Ken Joshua. Anatoka nchi ya Kenya. Tunaambiwa kua huyu mtoto ako na shida ya kua Autistic . Na sasa tunaambiwa pia huyu mtoto pia bado ni mdogo. Tumepewa picha ya huyu mtoto kulingana na mafundisho ama maandishi yenye yako kwa hii karatasi.

inaonakana hapa kuna furaha tele watu wanafurahia inawzakuwa wameshinda mchezo fulani naona kuna wenye wamesimama wanafurahia kabisaa hadi wanaonyesha kwa mkono yako tena kuna watu wameketi hapo chini.

Huyu ni mtu ambaye ni kijana ama ni mtu wa kiume, ameshika pasipoti yake kwa mkono tena ako na makaratasi mengine kwa mkono ingine, huyu amesimama katikati ya barabara, inaonekana kuna watu wengine uko chini wameketi, inaonekana hapa ni mjini, tunaona kuna magari.

Kuna wanadada wawili ama kina mama ambao wameketi hapa kwa kiti ya mbele. Wanaonekana kuwa ni wafanyikazi wamekuja kuwasaidia hawa watu kuwapatia huduma yenye wanahitaji. Wanaonekana ni wa kutoka huduma Kenya na kwa hivyo watu wengine wamesimama, wengine wanaketi wanangoja kuhudumiwa.

Kuna rais wa kenya, wa nne, mwenye anajulikana kama waziri William Samoei Ruto. Tunaona hapo kando yake kuna jaji mkuu wa Kenya mwenye anajulikana kama Philomena Mwilu, Kazi yake ni kukua mkuu wa mahakama na anafanya kazi kama kiungu kati ya mahakama na vyombo vingine vya serekali.

Hapa inaonekana kwamba kuna watu wanasherekea, labda wameweza kushinda, na ni watu wa nchi ya Kenya kwa sababu wameshika bendera ya kenya inaonekana watu hawa wanafurahia sana.

Ni raisi wa nne wa kenya mwenye anaitwa William samoe ruto tunaona amesimama na jaji kuu wa kenya mwenye anahilikana kama vilomena mwilu na kazi ya huyo jaji ni kuwa mkuu wa mahakama na pia anafanya kazi kana kiungi kati viomba vingine vya serkali.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya wa mahakama ya juu, anajulikana kama Filomena Mwilu, yeye hukuwa mkuu wa mahakama na pia yeye hukuwa kati ya serkali na viongo vingine vya mahakamani.

Ni posta ambayo imeandikwa, iko upande wa Nairobi mjini. Tunaona ni jengo kuu kabisa na iko na vipande vingi. Tunaona pia kuna pikipiki ya posta, pale imeandikwa kwa mtu anayeendesha pikipiki hapo nyuma anabeba sanduku ya posta. Na pia tunaona kuna pikipiki zingine ziko hapo. Kuna watu wengi, kuna wafanyikazi alafu kuna mwenye anahudumiwa.

Hawa ni viongozi kutoka chama ya ODM binaweza chulikana kama chama cha punda tunaona wakapo wakona kamera nalabda eanongelesha wa kutumia habari wa serkali mwa kenya tunaona wako hapa ambyo anajulikana hapo mbele anaitwa Julius malala na June wengine hapo.

Ni ofisini mwa huduma center ,tunaona hapo juu pameandikwa huduma Kenya , tunaona kuna viongozi wako hapo wawili ,alafu kuna wafanyakazi wa huduma ambao wanapeana huduma huku tunaona kuna mmoja ambaye ameketi, anaonekana viongozi kati ya hawa wawili kuna mmoja anayeelezea kitu kwa makini sana kuonekana kwa mikono yake.

Ni huduma center, inaonekana ni huduma Kenya. Tunaona hapo imeandikwa ni kuendeleza huduma bora. Huku kwa huduma kuna peanwa huduma za serikali kama karatasi ya uzalishaji na pasipoti na makaratasi mengine. Hata mtu anaweza enda huku akapata kitambulisho. Iko na huduma zote za serikali.

Kuna wafanyi kazi wawili ambao wamewashika komputa na Kuna make moja wa wasiri mwenye anajulikana nchi Kenya anaitwa Aida odinga yenye ni bidiye raila mwenye ako chama cha mapinduzi tunaona amesimama hapokwa kamera kumanisha Kwa labda mwanahabari Fulani anachokua picha yake akiongea.

Rais wa nchi Kenya anajulikana kama waziri William Samoei Ruto, tunaona kuwa mwenye amesimama kando yake ni jaji mkuu kutoka mahakama ya juu ya nchi ya Kenya, kazi ya huyu jaji ni kukuwa mkuu wa mahakama na pia kukuwa kiuongo kati, kati ya serikali viongozi vingine vya serikali na mahakama.

Tunaona tunaonyeshwa ofisini mwa huduma yenye imeandikwa Huduma Kenya. Kuna wafanyikazi kwa hii ofisi ya huduma. Huduma Kenya ama Huduma Centre ikona huduma za serikali na watu wengi siku hizi wanaenda huko kupata huduma zote za serikali.

Ni kiwanjani, tunaona kuna wachezaji kutoka nchi ya kenya, wameinua mikono, kumaanisha kuwa labda wameshashinda mchezo, wako na furaha sanamna tunaona kuna mashabiki hapo nyuma anawasherekea. Tunaona mashabiki wako na furaha kuwasherekea wachezaji hawa.

Ni idara ya mahakama ya juu, tunaona hapo juu imeandikwa kuwa wanapeana kazi, kuna nafasi za kazi na mtu anaweza kujaribu apewe kazi huko tena tunaambiwa hii idara ya mahakama wanapeana hilo watu wanaita attachment ama mtu anaenda akiwa kwa masomo yake akiwa anajaribu hajui kama ameweza kufanya ama ameweza kufaulu kwa somo yake.

Kuna watu wengi sana, wanaonekana kuwa ni mashabiki kutoka nchi ya Kenya kwa sababu wameshika bendera ya Kenya. tunaona wanawashabikia kwa kupiga kelele ,wamefungua midomo zao, kuna wenye wameinua mikono ,tena tunaona kuna watu wa kabila ingine, tunaona Kuna wazungu ,kuna watu tofauti tofauti na kila mtu anashabikia timu yake.

Ni mfanyikazi kutoka ofisini ya huduma, tunaona shati yake imeandikwa Huduma Kenya. Na pia kuna mavazi yenye yanavaliwa huko Huduma Kenya ofisini. Tunaona huyu mfanyikazi anasaidia mwanadada mmoja hapo kufinya makucha zake ama mikono yake yanachukuliwa fingerprints na hivo sasa ndo amekujia huduma yake kwa Huduma Center.

Hapa ni Huduma Kenya, tunaona kuna wafanyikazi hapo wanasimama na anaelezea huyu waziri mwenye anajulikana kama Gachagua Rigathi, yeye ndiye alikuwa naibu wa William Samoei Ruto na kwa sasa alitimuliwa kwa kiti na hayuko kitini. Anaonekana kusikiliza kitu kwa makini na pia tunaona wanahabari wako na kamera wanachukua maongezi hayo.

Ni kiwanja tunaona Kuna wachesaji wanacheza mchezo wa Haina ya mpira na volepoli tunaona Kuna mashapiki wengi wamekuja kushetekea ama kuwashapikia tunaona watu pado wanangija mchezo pado inaendelea.

Tunaona rais wa kenya mwenye anajulikana kama William Samoei Ruto, ameshika bibilia na hapo kando kuna bibi yake mwenye anajulikana kama mama wa kwanza wa taifa Rachael Ruto, wako wamesimama pamoja na wanawekwa uongozini.

Ni naibu wa rais wa William Samoei Ruto, wa nchi ya Kenya, anajulikana kama waziri Kithure Kindiki. Tunaona ako hapo kwa huduma centre na ako na viongozi wengine.

Ambao wamepanga laini. Tunaona kuna mfanyikazi hapo hapo na kompyuta na kalamu na karatasi. Anaonekana kuwasaidia hawa watu wengine wamekuja labda kupiga kura. Tunaona ni watu wengi sana. Kuna laini ya akina baba na kuna laini ya akina mama huko na laini ya vijana. Ni watu wengi wamesubiri kuhudumiwa na huyo mfanyikazi.

Inaonyesha wachezaji ambao ni wasichana wanacheza mchezo ya kananda, wako na nguo ambayo inafanana ama nguo yenye ni sare kabisa. Wasichana hawa wanacheza mchezo huu kwa furaha.

Ni mashabiki kutoka timu ya Gor Mahia, wanaonekana wanashabikia mchezo huu. Inaonekana kwa nyuso zao kuwa wanafurahia hio mchezo ikiendelea. Tunaona mwenye ameshika kitu ya kuwasha moto tayari na amefurahia kwa aina yake. Tena kuna wengine wako hapo nyuma wanasherehekea wakiwashabikia wenye wanacheza hio mchezo.

Ni mchezaje ambaye anacheza mchezo wa kuruka. Tunaona amejitolea kabisa na ameruka kwa nguvu. Huyu mchezaji anajulikana kama jina Kipchirchir kulingana na venye imeandikwa kwa shati yake. Pia kuna watu ambao wanachukua picha hapo wa camera . Inaonekana pia kuna mashabiki wachache tu hapo sio wengi. Na sasa huyu anaeza kuwa anafanya tu mazoezi.

Hapa ni uwanjani tunaona watu wanaendelea kucheza inaonekana kuwa ni sugu kabisa na wanajua kucheza huu mchezo. Kuna timu mbili kulingana na mavazi yao kuna wenye wamevaa nguo nyeupe na wengine wamevaa ya samawati tunaona pia kuna mashabiki wengi wako huko kando na ni watu wengi kabisa.

Kuna watu ambao wanaonekana kuwa ni viongozi, mwenye ako hapa mbele ni mwenye alikuwa rais wa tatu wa nji wa Kenya anajulikana kama waziri Jomo Kenyatta Muigai. Hapa anaoenakana kuwa alikuwa angali kijana na miaka yake haikuwa imesonga kabisa kuna viongozi wengine nyuma yake na wanaonekana kuwa wanafurahia vitu fulani kulingana na nyuso zao.

Ni madaktari ambao wako hapo. Wenye wanaonekana ni madaktari watatu. Kuna hao wawili na kuna mwingine ako huko kando. Pia tunaona wamefunga hema hapo na msichana ama mwanadada ambaye amesimama hapo na ni kama anatibiwa. Kuna kitu daktari anamfanyia kwa mkono yake. Ni kama anamwambia afinye hiyo mashini.

Ni ofisini mwa huduma tunaona hapo imeandikwa huduma Kenya na hiki kipande cha kwanza tumeonyeshwa watu wenye wanasimama ni kipande cha kuandikisha makundi hasa za kibinafsi, tunaona kuna watu wawili wamesimama pia kuna makopyuta ziko hapo, tunaona kuna simu ya kibinafsi ziko hapo na pia kuna viti vya kukalia.

Kuna watu wengi. Wengine wameketi. Wengine wamesimama. Tunaona kuna mfanyikazi kutoka ofisi ya huduma kumaanisha kuwa hao watu wameenda kutafuta huduma za serikali. Kila mmoja wao ameenda akatafuta huduma ya aina yake yenye anahitaji na tunaona kuna wenye wanahudumiwa tayari, wengine wameketi wanangoja ama wanasubiri kuhudumiwa.

Kuna watu wameketi chini hapa na inaonekana wako ofisini mwa huduma kenya, tunaona hawa watu wameketi ni kana kwamba wamengoja kuhudumiwa, kuna wenye wameshika makaratasi kwa mikono yao, halafu kuna wenye wametulia tu, tena tunaona wafanyikazi wanaendelea kuwahudumia.

Ni rais wa nne wa nchi ya kenya, anajulikana kama waziri william Samoei Ruto, tunaona watu wengi wanamfurahia sana na wanajaribu kushika ama kumsalimia kwa mikono, tunaona pia kuna tarumbeta na watu wanaimba, ina maana kuwa watu wengi wanapenda huyu rais.

Hawa ni vijana wa kike, wameonekana kuvaa nguo ambayo haifanani, kila mtu amevaa nguo kulingana na timu yake. Hawa vijana wanaonekana ni bado wako changa ama miaka ya kati tena tunaona kuna mtu mwingine amesimama pale nyuma.

Tunaona watu wengi ambao wameketi hapo chini. Inaonekana wako ofisini mwa Huduma Centre, ofisi ambayo ikona huduma zote za serikali. Inaonekana kuna mtu mmoja anawafundisha kuhusu kitu fulani na hao wameketi chini wanaonekana kusikiliza kwa makini.

Ni waziri mmoja ambaye anajulikana humu nchini Kenya, anaitwa waziri Rachel Shebesh. Yeye anapigania kina mama. Tunaona anapigania kitu inayosema tuko pamoja. Na mwenye hapo kando ni aliyekuwa gavana kutoka Bomet County mwenye anajulikana kama Joyce Laboso. Hawa ni akina mama wa siasa.

Watu wanasherekea kitu, Inaeza kuwa wameshinda mchezo fulani, ju tunaona Kuna mtu amejifunga bendera ya Kenya, kumaanisha hawa watu au mashabiki hawa ni wakutoka nchi ya Kenya, ama watu kutoka nchi ya Kenya wamefurahia matokeo ya mchezo wenye ulikuwa wachezwa.

Hawa ni wakimbiaji wako kwa kiwanja tunaona wameshaa anza mchezo ya kukimbia tayari na wanakimbia kwa kiwanjani, pale nyuma tunaona Kuna watu wengi ambao wamekuja kuwashabikia, tunaona ni watu wengi wameketi wengine wamesimama na sasa wanawashabikia wanapokimbia huu mchezo wa kukimbia.

Tunaona karatasi ya uzalishaji kutoka mashariki ya Embu, hosipitali ya Embu. Inatuonyesha jina ya hosipitali. Inatuambia kwamba hiyo hosipitali iko pande ya magharibi na mashariki. Tena kuna jina ya mwenye anasaidia kujifungua imeandikwa hapo. Na siku ya kuandikisha kwa hii barua tena imewekwa hapo.

Inaonekana hapa watu wamefurahia kitu yenye wanasherehekea. Inaeza kuwa wameshinda hiyo mchezo, juu naona watu wanasherehekea kabisa wakiwa na furaha. Inaonekana wako na furaha kwa nyuso zao na wengine wameinua mikono yao.

Ni rais wa tatu wa nchi ya Kenya, anajulikana kama waziri Uhuru Muigai Kenyatta. Tunaona kuna viongozi wengine hapo na kuna mmoja ambaye amesalimiana kwa mikono. Tunaona huyu rais akiwa na furaha kabisa na amecheka. Kunaonekana huku kuna furaha mwingi, juu kila mtu anaonekana kuwa anafurahia na anacheka.

Hapa ni mchini tunaona watu ni wengi wako hapo na wengine tu wanasimama na wengine wanatembea Kila mtu ako na shughuli zake inaonekana hivo pia tunaona Kuna magari ambayo inatembea Kwa barabara kando ya hii barabara Kuna takataka mingi ama uchafu mingi kabisa ina maana kuwa Kwa hii mchini hasingatii usafi kabisa.

Tunaona jaji mkuu wa Kenya mwenye anajulikana kama Philomena Mwilu, yeye ni mkuu wa mahakama na anafanya kazi kama kiungo kati ya mahakama na vyombo vingine vya serikali.

Tunaona waziri mmoja anaye julikana kama , Rajen shapesh . Yeye anapigania kukuwa na amani kwa nchi . Yeye alikuja na mwelekezo ya kuwa mama naye, jenga naye. Ambaye ilianza tarehe nane ,mwezi Wa nane , mwaka Wa elfu mbili na kumi na Saba .

Kuna wasichana ambao ni wachezaji .Inaonekana wamevaa nguo zao, iliyo sare kabisa alafu kuna mmoja ambaye ako na nguo tofauti ambayo inamaanisha labda yeye ndiye anachunga goli.

Ni ofisini mwa huduma, tunaona hapa mbeleni ni pa kukaribisha watu na kuwaelezea majali watapata huduma zao. Ni mahali ambapo inajulikana kuwa secretari huwa anakaa hapa ili awaeleze watu na huduma huwa na vipande mbali mbali.

Kiwanjani tunaona wachezaji mbali mbali , kuna wachezaji ambao wanacheza mpira ya miguu, tena kuna mashabiki wengi wanawaona na wanawashabikia. Tunaona kuna wenye wameketi chini , kutoka juu hadi chini, tena kuna wenye wamesimama pale kando wakiangalia wakicheza mchezo huo.

wachezaji kutoka nchi ya kenya tunaona wamepangwa kulingana na nambari zao, wa kwanza ni nambari nne, na wapili mwenye anaonekana ni wa nambari tano. Wote wamevaa nguo yenye inafanana, nguo yenye ni sare kabisa ya kucheza, na inaamanisha kuwa wako tayari kucheza mchezo huo, labda ni ya mpira ama ni ya kukimbia

Ni raisi wa nne was Kenya amesimama katikati anajulikana kama waziri willam samoe ruto mwenye ako hapo Kando yake ni naibu wa awali mwenye alitimuliwa Kwa kiti anajulikana kwma rigathi kachagua tena kando yao kuna majaji mbalimbali Kuna mwenye anajulikana kwa lomena mwilu na mwingine George maraka.

Hapa kuna watu wa huduma Kenya ,tunaona kuna wafanyikazi wa huduma na wamekuja kuwahudumia watu, kuna watu wengi sana, wamesimama, wengine wako kwa laini wanasubiri kuhudumiwa, kuna wengine wanaendela kuhudumiwa tayari.